Kuna sakafu yenye rangi ya kahawia, kuna viti na kuna madawati. Hii ni ishara kwamba hili ni darasa. Juu ya madawati hayo kuna mruundo wa makaratasi.

Kuna viti na loka ambazo zimefunikwa, mbele yake kuna ubao ulio na nambari inayosomeka kuwa ni moja, iliyo na rangi ya machungwa.

Njia inayotumika na watu upande wa kulia wa njia hiyo kuna chemba. Mbele ya chemba kuna bango lililoandikwa, Sheikh Khalifa Bin-Zeyid. Nyuma ya bango kuna nyumba na mti.

Kuna ukuta uliopakwa rangi nyeupe upande wa juu na rangi ya samawati upande wa chini. Umeandikwa maneno yanayosomeka Tononoka Secondary School. Nje ya ukuta huu kuna watoto wawili wanaonekana wakitembea.

Kuna nguzo lililobandikwa bango jeusi na lililo na maandishi meusi kwenye mstari mweupe. Maandishi yenyewe yanasomomeka hivi; High School Office, kisha kuna mshale unaoonyesha sehemu inayopaswa kuelekewa.

Hapa ni nje ya shule ya upili ya Shimo La Tewa. Kuna bango ambalo linaashiria kwamba unapopiga hatua mbele, kuna lango linalokuelekeza ndani ya shule hii.

Huu ni ukuta ukiwa umebandikwa vibandiko vya kuonyesha siku za wiki kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi.

Kuna mchezo unaofahamika kama michezo wa kurusha mikuki. Kuna mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti cha walemavu huku mkono wake wa kulia umeshika mkuki wa manjano akiwa tayari kuwa karibu kuirusha. Vijana wawili mbele yake wanamtazama na nyuma yake chini ya kiti kuna kijana anaonekana anafanya shughuli.

Mwendeshaji baiskeli akiwa amevalia nguo nyeusi na helmeti. Akiiendesha baiskeli ya rangi ya manjano na magurudumu meusi.

Hiki ni kitabu cha wanafunzi, na kitabu hiki ni cha somo la kompyuta, kinatoka kwa kampuni ya Longhorn na ni cha gredi ya saba.

Hili ni jengo la gorofa moja lililopakwa rangi nyeupe. Ukutani kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya samawati, "SCHOOL OF NURSING," yaani hiki ni chuo cha kujifundisha taaluma ya uuguzi.

Hii ni fomu ambayo huchukuliwa au hutolewa na shule au maeneo ya elimu. Fomu hii huashiria wito na stakabadhi ambazo huitajika ili mwanafunzi aweze kujiunga na shule hiyo.

Hapa kuna mti ambao hauonekani kuwa na majani. Pembeni mwa mti huu kunaonekana na jengo, na jengo hili linaashiria kuwa huenda ikawa ni shule. Chini ya jengo hili ni rangi ya samawati, katikati ni rangi nyeupe hasi, lililo na paa la rangi ya samawati.

Kuna jengo ambalo lina milango na madirisha. Nje ya jengo hilo kuna mwanaume aliyevalia kaptula na shati amesimama. Vilevile kuna madawati ma meza kuashiria huenda ikawa ni shuleni.

Kuna wasichana wawili wamesimama wanaonekana wanafanya shughuli fulani. Mmoja kavalia miwani nyeusi na shati la samawati. Mwengine anaonekana amemshika mkono huyu aliyevaa miwani na shati la samawati ni kanakwamba huyu aliyevaa miwani ni mlemavu wa macho.